Hapa tunaona watu mbalimbali wakiwa na shughuli tofauti tofauti. Umeona mmoja akinawa mkono ili aweze kudumisha usafi na kuboresha afya yake. Magunia zikiwa na mizigo mbalimbali, miavuli na duka likiwa na bidhaa tofauti tofauti.

Katika hospitali hii tunaona madaktari, kuna wagonjwa, kuna mashine za oksijeni, kuna mwangaza ambao unasaidia katika oparesheni, kuna hizi chupa za kubeba maji ambayo yamewekwa dawa na kuna waya ambazo zinasaidia katika hizi mashine.

Hapa tunaona mama ambaye ni mjamzito, amesimama kwa mlango. Amejifunika barakoa anaonekana mwenye uchovu sana. Mbele yake tunaona daktari ambaye anampatia maelezo jinsi ya kuweka mimba yake vyema.

Hapa tunaona watu wawili, mmoja akiwa na kichana kwa nywele, kiti ya plastiki, kibuyu, baseni, kikombe, kiti ya mbao, tunaona mtaro wa maji, taka, nyumba za mabati.

Hapa tunaona nyumba zikiwa zinabomolewa, kuna askari, watu ambao wanashuhudia ubomoaji wa hizo nyumba, mabati, miti, chuma, nyasi na pia waya za stima.

Hapa tunaona mvua nyingi ambayo imenyesha na kusababisha mafuriko. Watu wengi wanaonekana wakiwa wana huzuni tele kwa sababu ya kupoteza mali yao, makao yao na pia vitu zao ambazo wanazitumia.

Katika hili duka tunaona kuna aina mingi za madawa. Kuna mafuta, ambayo imewekwa kwa shelf . Pia tunaona hapo kando kuna picha, ambazo zinaonyesha bidhaa ambazo zinauzwa. Pia huku chini kuna kiti, ambacho mzazi anakaa.

Hapa kuna mashine ya oksijeni. Kuna mkono wa mgonjwa ambao umeekwa sindano ile ya kupitisha dawa. Kuna mfuko kwa kitanda ambao umebeba bidhaa na kuna kitanda ambacho wagonjwa hulazwa hapo kando na hapa chini pia kuna viatu.

Hapa tunaona mtoto ambaye ameshikwa, daktari akimpatia chanjo ya polio. Chanjo hii inasaidia mtoto kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo huletwa na maradhi tofauti tofauti.

Hapa kuna mama watatu, mtoto mmoja anaye pewa dawa. Hapo kando kuna meza ambayo iko na karatasi na bidhaa zingine. Pale kando pia tunaona kuna mwanamume ameketi na watoto pia ambao wako kando yake.